Hapa ni sokoni , soko hili ni lile la kuuza chakula aina aina, tunaona watu wengi sana ambo ni wengine ni wauzaji na wengine wanunuzi.

Hapa inaonyesha kuna biashara ,biashara hili ni la kuuza viatu, viatu hizi zimepagwa kwa njia mzuri sana, ambae inapendeza na inavutia mnunuzi.

Hapa inaonyesha watu wawili ambao wanasalimiana, hapa inaonekana kuna mwenye amejishindia gari na anapewa kifunguu na gari hili hilo gari liwe lake.

Mahali hapa ni kiwanja .Unaona kuna magari mengi ambayo imeekezwa mahali hapa, naonekana hapa karibu Kuna sherehe inafanyika .

Hapa wameegesha magari mbali mbali tofauti. Hapa inaonekana kuna sherehe ambayo iko karibu hapa. Hapa kuna watu naona wengine wamekaa chini na wengine wanatembea.

Mahali hapa ni kiwanja, tunaona kuna magari imeegezwa sehemu hii ikionyesha ya kwamba kuna sherehe inaendelea karibu na hapa.

Hizi ni pesa. Pesa hizi zimewekwa juu na ni noti ya shilingi elfu moja na shilingi mia tano na shilingi mia mbili.

Hapa ni dukani. Duka hili linaonyesha ya kwamba unafanya kazi ya kutoa ama kuweka pesa katika simu. Tunaona vijana wawili waliosimama nje ya duka hili, wakitaka kupata usaidizi.

Hapa inaonyesha kuna biashara ya kuuza mayai. Biashara hii ina muhimu kwa muuzaji kwa sababu iko faida mingi sana, tunaona mayai imepangwa kwa utaratibu.

Hapa naona kuna pesa. Pesa hizi iko kwa aina ya noti. Tunaona kuna mtu ameshikilia pesa hizi kwa kutumia mikono yake miwili.

Hapa ni sokoni, naiona watu wengi ambao wamepanga kila aina aina ya chakula na matunda wakiuza. Hizi chakula hayo matunda imepangwa kwa njia nzuri ambayo inameremeta.

Hapa ni duka ya biashara. Tunaona kuna maandishi imeandikwa hapo nje ikionyesha ishara ya kwamba hapa unaweza kutoa pesa ama kutuma pesa.

Hapa kuna duka, duka hizi inaonekana ni ya kufanyia biashara, tunaona imeandikwa ikionyeshwa ya kwamba ni mahali pa kuweka pesa ama kutoa. Tena tunaona wamama wengine, mwingine amekaa chini na mwingine akitembea wakiwa kwenye harakati ya kufanya biashara.

Hapa ni soko. Soko hili ni ya kuuza nguo au mavazi. Naona wanunuzi wakijaribu kukagua nguo hizi. Na tena naona wenye wanauza wakipambana na kazi.

Hizi ni vitunguu, vitunguu hizi zimefungwa katika aina mbali mbali. Vitunguu hizi tunaiona inatolewa kutoka kwa lori iliyosimama hapo. Tunaona vitunguu hizi ni zile za kuuza na ni ya biashara.

Mahali hapa ni pa kufanyia biashara. Naona hapa ni mahali kama sokoni. Tunaona wanauza chakula ama mahindi na kadhalika.

Mahali hapa ni kiwanja. Hapa tunaona wameegesha magari sehemu hii. Katika sehemu hii inaonekana kuna sherehe ama kitu inaendelea karibu na hapa.

Hapa ni mahali pa kufanyia biashara. Biashara hili ni la kuuza nguo. Kuna nguo zingine imepangwa kwa kushoto na kuna zingine zimepangwa kwa kulia.

Mahali hapa ni pa kufanyia biashara. Tunaona kuna vitu kadhalika vya kuuza kwa duka hii tena hapo kwa mlango imeandikwa ya kuonyesha ni ya kutoa ama kuweka pesa.

Mahali hapa naiona duka. Duka hili ni la kufanyia biashara. Naona kuna watu ambao wamekaa chini hapo nje. Duka hili tena linaweza kutumiwa kutoa pesa ama kuweka pesa.

Mahali hapa naona kuna gari. Gari hili limeegezwa katika sehemu hii. Gari hili linapendeza sana.

Hapa ni mahali pa kufanyia biashara, tunaona duka iliyo wazi iliyoandikwa ni mahali pa kutoa ama kuweka pesa. Tunaona wanaume wawili wamekaa hapo nje, ikionyesha ya kwamba hawa ni wauza duka.

Hapa naona matunda ya aina mbalimbali iliyowekwa juu ya kibanda matunda hizi zinauzwa kwa wateja ambao wanalekuja kununua vitu kama ndizi kuna maembe kuna machungwa na kadhalika

Hili ni duka, duka hili ni la kuuza maziwa. Duka hili imechorwa hapo nje ng'ombe na imeandikwa ya kwamba inafanya biashara ya kuuza maziwa.

Hapa kuna pesa, pesa hizi ni za noti, tunaona kuna mtu ameshikilia pesa hizi, na anajaribu kupea mwenzake.

Hizi ni chakula, chakula hizi sana sana ni matunda. Tunaona hapa Kuna nyanya, Kuna kitunguu, Kuna hoho na vitu zingine. Tunaona hapa imepangwa vizuri na muuzaji anang'ojea wanunuzi wanunue bidhaa hizi.

Hizi ni mashilingi. Mashilingi haya zimemwagwa katika mahali fulani na tunaona kuna ya shilingi ishirini na kuna ya shilingi kumi tena naiona kuna shilingi tano.

Hapa ni mahali pa biashara. Biashara hapa tunaona mwuuzaji anauza matunda tofauti tofauti kuna ndizi, kuna nyanya, kuna ovacado na menginezo.

Hapa naona magari ambayo imeegeshwa mahali fulani. Hapa inaonesha kuna sherehe au mkutano iliyo karibu hapo. kwasababu kuna magari zingine zimeingia na naona watu wakifanya shughli kwingine.

Hapa ni duka, duka hili linaonyesha ni mahali pa kushukia nywele, hapo kando kuna mahali ambayo wanauzia vipodozi ama nywele, hapo nje tena kuna viti mbili iliyowekwa kando yake.

Hizi hapa ni vitenge. vitenge hizi zinatiwa kuishona nguo za kuvaa. Vitenge hizi zimepangwa vizuri ambo zinaonekana zikipendeza.

Hapa naona pesa. Pesa hizi zimewekwa juu ya meza. Hizi pesa ni ya shilingi elfu moja na imewekwa kando kando yake.

Hili ni duka. Duka hili imeandikwa na imechorwa hapa nje na kuonyesha ya kwamba maziwa inapatikana hapa. Duka hili lina offer tena biashara ya kuuza maziwa.

Hizi ni ndizi. Ndizi hizi ni zile za kuivisha tu wala haipikwi. Hapa tunaona ndizi hizi zimeiva kwa kiwango fulani. Kuna ndizi imeiva sana na kuna yenye bado zinaendelea kuiva.

Hili ni pesa ya Kenya, pesa hili ni ya noti ya shilingi elfu moja na kuna noti tena imewekwa juu ya meza, ya shilingi hamsini tena hizi noti zimeshikwa na mtu kwa mkono yake.

Hizi ni maduka, maduka haya ninaiona inauza vitu tofauti tofauti. Duka zingine naona inauza maziwa, ingine inauza vitu ya nyumba kama sukari nakadhalika. Naona pahali pengine tena imeandikwa baa ambayo inaonyesha inauza pombe.

Hapa ni kwa duka. Kwa duka hapa naona imeandikwa ni mahali pa kuweka pesa au kutoa. Kuna watu wawili waliokuwa hapo nje ambaye mmoja amekaa chini na amelalia kwa meza

Hili ni bale la nguo. Nguo hizi inaonekana haijafunguliwa. Wanunuzi huenda kununua hizi bale ndio wakuje wafungue na wauze sokoni.

Hapa ni sokoni. Sokoni hapa pameuza chakula mengi sana. Sana sana tunaona hapa wameweka matunda. Tunaona wauzaji wakina mama wamekaa hapo jini wakingojea ambao wananunua.

Hizi ni duka. Duka hizi zinaonyesha ni ya biashara. Kuna vitu zinauzwa ndani ya duka na hapo nje kuna chakula inauzwa, kuna matunda na kadhalika.

Hizi ni chakula. Chakula hizi tunaona imekaangwa vizuri. Chakula hizi zinameremeta na inaonekana ya kwamba imetoka kwa shamba kama bado ni mzuri.

Hii ni duka .Duka hili ni la kufanyia biashara. Biashara hapa ni biashara ya kuuza viatu .Tunaona mwenye anauza, anasimama hapo kando na kuna mwenye anaingia ambaye ni mnunuzi.

Hizi ni noti ya Kenya. Noti hizi naona imewekwa hapo juu na ziko kwa wingi sana. Naona noti ya shilingi mia moja ambayo picha mzee Jomo Kenyatta imechorwa.